Jengo la kifaari lenye muundo wa kiislamu, linaloweza kuwa mskiti au jumba la mtu binafsi. Kuna uwanja mkubwa wa nyasi, mbele uliotunzwa vizuri. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia.

Kundi la wachezaji wa timu ya mpira ya miguu wamekusanyika kwa mduara uwanjani kabla ya kuanza mchezo. Wamevaa jezi ya rangi ya njano na nyeusi, isipokua mmoja ambaye ana ya rangi ya waridi.

Treni ya mizigo iko katika eneo la bandari au kituo cha mizigo kuna uwezekano makubwa kuwa hii ni bandari ya Mombasa au kituo cha reli cha SGR.

Muonekano kutoka ndani ya gari, likiwa limesimama kwenye njia yenye lami nyembamba. Camera imeelekezwa kupitia kioo cha mbele cha gari ambapo mbele kuna mabango mbalimbali na miti tya minazi pembeni ya barabara.

Kundi la waumini wa kiislamu, wakiwa katika ibada ya swala. Wamepiga magoti na kuweka nyuso zao chini, ishara ya kusujudu, ambayo ni sehemu muhimu ya sala. Inafanywa katika sehemu ya wazi.

Wahudumu wako ndani ya kituo cha huduma nchini kenya. Wamevaa sare rasmi, zenye nembo na barakoa usoni. Jambo linalo ashiria utekelezaji wa hatua za kiafya dhidhi ya corona. Wote wamekaa mbele ya tarakilishi.

Mandhari mazuri yenye utulivu na mvuto wa kitalii. Kuna ngamia aliyelala kwenye mchanga akiwa amepambwa na blanketi lenye rangi ya manjano, nyekundu na picha ya ua la waridi.

Ufuko wa bahari, katika sehemu ya pwani, ambapo mawimbi madogo ya bahari yanakutanana na mchanga mweupe. Mandhari ni tulivu.

Fukwe ya mchanga mweupe ikiwa ni sehemu ya pwani yenye utulivu. Kuna mabombora madogo na vipande vya majani makavu vilivyopeperushwa au kuletwa na mawimbi.

Matatu aina ya gari la usafiri ya uma, maarufu sana nchini Kenya, limepambwa kwa rangi za kuvutia na picha za ubunifu zenye maneno na michoro.

Mlango wa kuingilia jengo kubwa ambalo ni kanisa ama ukumbi wa ibada wa Kikristo. Juu ya lango, kuna maandishi yenye ujumbe wa kidini.

Msikiti una sura ya kawaida ya majengo ya kiislamu ukiwa na madirisha marefu yalio na muundo wa kipekee ya makomando ya madirisha na mlango uliowazi upande wa chini wa kushoto.

Ferry ya rangi ya samawati na manjano iko katika harakati ya kuvusha abiria na magari, fukwe na mandhari ya bara upande wa nyuma pamoja na mabango na majengo yanaashiria eneo la kibiashara.

Mtu mmoja anatembea katika mtaa wa mji wa kale au sehemu ya mji wa zamani, amevaa shati lenye mistari ya buluu na nyeupe. Amebeba begi dogo upande wa shingo.

Mashua kadhaa ziko baharini kila moja ikiwa na abiria walioketi wakifurahia mandhari tulivu yenye mawimbi madogo ya rangi ya samawati.

Barabara ya kisasa ya lami, yenye njia mbili, kila upande ukiwa na njia za magari. Ina ugao wa zege, unaotenganisha mwelekeo wa magari na kuna pia taa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Kikundi cha mashabiki wa mpira wa miguu wanasherehekea kwa njia ya kipekee. Wanaume wengo wanavaa mavazi ya kijani na nyeupe.

Uwanja wa ndege ambapo kuna shughuli mbalimbali za maandalizi ya kabla ya kuondoka au baada ya kutua. Gari ya mafuta linaendelea na kazi ya kujaza mafuta kwenye ndege.

Mchoro wa ukutani wenye ujumbe wa maadili unaopatikana katika hekalu unaonyesha tukio la kijamii linalohusiana na ukunywaji wa pombe na athari zake kwa familia.

Jengo la kisasa lilipo katika mazingira ya joto, labda eneo la kaskazini. Mazingira ya inje yamepambwa na mimea ya ukame ikiwemo mkonge na mitende inayostawi kwenye ardhi kavu.

Njia nyembamba, ndani ya mtaa wa kihistoria. Una unsanifu wa kale, unaotambulika na nyumba za kuta za jiwe na matofali. Kuna mabango makubwa upande wa kulia.

Mandhari ya jiji la kisasa, lenye majengo marefu na shughuli nyingi za kibiashara. Ni katikati ya jiji, ambapo majengo ya kihistoria yanachanganyika na miundo ya kisasa.

Mchanga mweupe na nyumba za jadi za vibanda zinazojengwa kwa nyasi au mabanda ya miti upande wa kushoto wa pwani.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, mawimbi madogo na bendera nyekundu iliyowekwa juu ya mti mrefu wa kuashiria hali ya bahari.

Sherehe ya kijamii au kidini inayofanyika katika mtaa wa pwani. Huenda kwenye eneo la visiwani kama Lamu ama Mombasa. Watu wengi wa rika mbalimbali wamekusanyika, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kiislamu.

Wanajeshi wamevaa sare za Jeshi la Kenya, na wanajumuika katika sala ya kiislamu, wakiwa wamejipanga katika sehemu ya wazi iliyo na paa la chuma.

Jengo la kidini linalopatikana Mlolongo Kenya lina muundo wa kisasa wenye mvuto wa jadi likiwa na safu tatu za nguzo kubwa za mviringo mbele.

Skrini ya kompyuta, ambayo imefungua fomu ya maombi ya huduma mpya ya maji, kupita tovuti ya kampuni ya usambazaji wa maji.

Mandhari ya kuvutia ya pwana wakati wa machweo. Jua linaonekana likielekea kuzima kwenye upeo wa macho likitoa mwanga wa dhahabu unaong'aa juu ya bahari na kutengeneza mwangaza mzuri juu ya maji.

Kundi la wanawake waliovalia mavazi ya kiislamu hasa hijabu, wameketi katika eneo ndani lenye meza na viti vya plastiki. 𝑊ako kwenye mkutano.

Mandhari ya ufukwe. Katika hoteli upande wa kulia, kuna jina kwenye ukuta mweupe. Kuna viti vya kupumzikia, ambavyo vingi vimeegeshwa.

Sehemu, ya ndani ya jengo la kifahari. Yenye usanifu wa kipekee, unaoashiria sanaa ya kihistoria ama kidini. Kuna nguzo nyingi, za mawe meupe zenye michoro na mapambo ya kina, yaliyokatwa kwa ustadi mkubwa.

Kituo cha reli ya kisasa, kilichoko Miritini, kaunti ya Mombasa, nchini Kenya. Jengo kubwa la kisasa lenye maandishi, "Mombasa Terminus". Kuna sehemu ya kuingilia inayoonekana upande wa chini.

Ufukwe uliowazi na wenye mchanga mweupe. Kuna baadhi ya makabati madogo ya kuni yanayotoa kivuli na viti vya plastiki vya rangi ya buluu.

Kundi la wanaume wanacheza ngoma za kitamaduni katika mazingira ya kijiji. Wamevaa vitambaa vya mistari kuanzia kiunoni na kofia nyekundu vichwani. Wako vifua wazi.

Kanisa la kale lenye muundo wa jadi ambalo linaonekana kuwa limejengwa kwa mtindo wa ukanda na mwinuko ambapo paa zinaelekea pande mbili. Mlango upo katikati, umefunguliwa na umebeba paa la mchanga.

Eneo la ibada, katika muktadha wa imani ya kikristo. Katika sehemu ya nyuma kuna sanamu ya mwanamume aliyevaa mavazi ya kitawa ya kikatoliki, akiwa amebeba mtoto mchanga.

Malori mawili, makubwa, yamepakiwa karibu karibu, kwenye eneo la wazi ambalo ni la ya yadi ya mizigo. La kushoto ni la rangi ya kijivu, la kulia ni la rangi nyeupe na kijivu.

Mandhari ya kupendeza ya sehemu ya kulia chakula iliyokwenye ghorofa ya juu. Meza za mbao zenye viti vya kustarehesha zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa na maua kama mapambo ya katikati.

Pwani ambayo imejaa taka na uchafu uliosambaa kwenye mchanga. Kuna mabaki ya nazi, matawi ya mti, nyasi za baharini, plastiki, vipande vya 𝑚𝑖𝑡𝑖 na vitu vingine.

Tangazo la mkutano wa wanawake wa kidini, unaoanza tarehe saba hadi tisa Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na nne.

Mashabiki wengi wanafurahia huku wakiwa wameinua mikono na wengine wakipiga firimbi na vuvuzela wenye tabasamu kubwa sana.

Banda la huduma za serikali, chini ya hema, ambapo watu wanaweza kupata huduma za taarifa ya polisi na idara ya uchunguzi wa jinai.

Sehemu ya bustani yenye bwawa la kuogelea, yenye maji ya rangi ya samawati angavu. Kwa upande wa juu kuna viti vya watu vya kupumzikia vikiwa kwenye sakafu ya mawe yaliyopangwa vizuri.

Ndege ndogo ya abiria yenye maandishi 540 upande wa mbele imesimama uwanjani. Mlango uko wazi na kuna ngazi kwa ajili ya kupanda au kushuka.

Boti mbili, za usafirishaji wa baharini au uvuvi zimeegeshwa karibu na ufuo. Maji ni ya rangi ya buluu kijani, yanayobadilika kutokana na kina na mwangaza. Mawimbi madogo yanavuma kwa upole, kuelekea ufukweni.

Meli kubwa ya kitalii lililoegeshwa bandarini karibu kabisa na gati lililojengwa vizuri pembeni ya jengo ya kisasa.

Sehemu ya pwani iliyopambwa kwa ajili ya mapumziko na wageni. Kuna viti virefu vya mbao vilivyowekwa chini ya miamvuli ya nyasi ambavyo hutoa kivuli kwa watalii na watu wanaopumzika.

Watu wawili, wako kwa maji, wakiendesha pikipiki za majini. Bahari ni tulivu, kwa mbali, lakini yenye mawimbi madogo, katika eneo la shughuli.

Duka la bidhaa za kipekee na za sanaa, liko katika sehemu ya kituoa cha utalii au soko za kazi za mkono. Lina madirisha ya kioo yanayowekwa wazi.

Mwanaume mmoja, aliye valia shuka ameketi inje ya msikiti, uliopakwa rangi nyeupe na mistari ya kijani.

Basi la kisasa la rangi ya samawati limesimama kwenye kituo cha mafuta cha Rubis. Katika mandhari ya nyuma kuna jengo la kituo hicho pamoja na paa la kulinda magari wakati wa kujaza mafuta.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anaapishwa huku ameshikilia bibilia kwenye mkono wa kulia akiongea na nyuma yake kumewekelewa bendera mbili za jamhuri ya Kenya.

Tukio la kisiasa linalohusisha chama cha ODM nchini Kenya. Watu wamevalia kofia na mavazi ya rangi ya chungwa wamekusanyika mbele ya jengo.

Bandari kubwa ya kisiasa inashughulikia meli za mizigo. Makasha ya mizigo yamepangwa vizuri na kuhifadhiwa badarini ya kisubiria kusafirishwa.

Neno Voi station lipo kwenye jengo la kituo cha reli ambacho kwenye paa kumetengenezwa na vyuma na ukutani kumetengenezwa kwa kutumia vioo.

Mdoli amevalishwa kofia ya rangi ya bluu kiasi cha giza, ana tanki yenye muundo wa ngozi ya mamba yenye rangi ya dhahabu na kahawia, pamoja na suruali nyeusi yenye kisura ya kawaida.

Tukio rasmi la kitaifa nchini Kenya, mwanamke amevalia mavazi rasmi ya majaji ikiwemo roho ya rangi nyekundu, pembeni yake amesimama mwanamume aliyevalia suti ya kijivu na tai ya manjano.

Mtu aliyevalia kofia ya kienyeji cha kiarabu ameketi ndani ya msikiti. Anaonekana kutoka mgongo akiwa amevaa shati la mcheleli lenye rangi mchanganyiko ya buluu, nyeupe na nyekundu.

Bahari yenye mawimbi madogo yanayovuma kwa upole kuelekea pwani. Katika sehemu ya kati kuna boti mbili ndogo za uvuvi ambazo zimesimama kwa utulivu juu ya maji.

Mtazamo wa kipekee kutoka dirishani mwa ndege ukiwa juu ukiangalia chini. Juu ya eneo la mashamba na misitu kupitia nafasi katika dirisha la sehemu ya ndege hiyo.

Lori kubwa la mizigo lenye nembo ya kampuni ya Simpet limesimama katika eneo la kibiashara likiwa limepakiwa pamoja na magari mengine ya mizigo upande wa kushoto.

Mazingira ya kijijini, au sehemu ya mtaa yenye shughuli za kawaida za kila siku. Mtazamaji yupo ndani ya gari upande wa dereva.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe na laini wakiwa wamejifunza na kufurahia mazingira ya pwani. Bahari imo upande wa kulia na inavutia kwa mawimbi madogo ya samawati.

Feri imewabeba abiria wengi katika ghorofa ya chini na juu, huku wengine wakiwa wamesimama karibu kabisa na kingo wakivuka bahari katika eneo la Likoni jijini Mombasa nchini Kenya.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lenye rangi nyeusi, lililowekwa juu ya jukwaa la chuma lenye nguzo nne na kuunga mkono. Kando kuna bomba la plastiki la rangi ya kijani ambalo huwezesha mtiririko wa maji kutoka.

Boksi lililojaa pasipoti mpya za Kenya ambazo zina jalada la rangi ya buluu na nembo ya taifa ya Kenya ilio na maandishi ya dhahabu yanasomeka EAST AFRICAN COMMUNITY REPUBLIC OF KENYA PASSPORT.

Makontena yenye rangi na ukubwa tofauti tofauti yameekwa bandarini, kando ya bahari yenye rangi ya samawati iliyotulivu.

Mtu aliyevaa shati jeupe na suruali ya kijivu yumo ndani ya jengo la kibiasahara, anatembea huku amebeba mfuko wa rangi ya machungwa mkononi.

Kundi la wanafunzi wa kike, waliovaa mavazi ya kiswahili, wakiwa darasani wameketi kwenye viti vya mbao. Wakielekea mbele ambapo kuna ubao wa darasa wenye maelezo ya masomo yaliyoandikwa.

Mandhari ya barabarani kutoka nje ya bajaji ya njano. Mtazamaji yupo ndani ya bajaji hiyo akitazama nje upande wa kushoto, ambapo kuna zingine mbili nyekundu.

Mashua ya asili ya mbao, aina ya dau, inaelea juu ya maji ya bahari lina tonga kubwa jeupe, na limebeba watu kadhaa, labda wavuvi au wasafiri. Maji ya bahari yana rangi ya samawati.

Bajaji ya rangi ya manjano imeegeshwa na ya buluu ikiendeshwa, huku Kando pikipiki zenye miavuli na madereva juu zimeegeshwa Kando ya benki la DTB.

Watu wameketi kwenye sehemu ya kusubiria katika kituo cha huduma nchini Kenya ambacho kinahuduma mbalimbali za serekali kama vile; usajili wa vikundi, huduma za pensheni zikiwemo zenginezo.

Ndani ya kanisa lililopambwa kwa mapambo ya harusi. Safu za viti zimepangwa kwa vitambaa vyeupe pamoja na maua yaliyopangwa chini ya sakafu kando ya njia kuu ya kuingia kanisani.

Meza ya ofisi yenye mrundiko wa vitambulisho vya kazi, vya rangi ya buluu ambavyo vinaonekana kuwa vya nyaraka rasmi, baadhi yaavyo vimewekwa kwa karatasi vyenye alama kama d na p.

Eneo la kushughuilikia na kuhifadhi mizigo ambapo kuna lori na makonteina yaliyopakiwa. Lori limeandikwa jina la kampuni upande wa mbele, ikionyesha kuwa jina husika na usafirishaji wa mizigo.

Pwani wa bahari. Wakati wa mapambazuko, miale ya jua inaangaza juu ya maji ya bahari na mchanga ikitoa mwanga wa dhahabu unaokisi juu ya uso wa maji na mchanga.

Ushoroda wa jengo la zamani lililojengwa kwa matofali ya udongo kuta zimechakaa na paa limeundwa kwa mbao likiwa na mapengo yanayowaonyesha uchakavu wa muda.

Matatu moja pamoja na basi jeupe lililopakwa mstari mwekundu na mwengine wa kijani yanapita barabarani, kando ya ghorofa iliyopakwa rangi ya malai na mistari ya samawati.

Watu wamo mbele ya ofisi ya huduma ya uhamiaji hasa katika eneo la ukakuguzi wa pasipoti, wamevalia suti rasmi na wanafanya mazungumzo ya kazi kulia kuna mtu aliyevaa koti la samawati na barakoa akishikila baadhi ya nyaraka.

Mwanaume amesimama karibu na mibari iliyo sehemu ya ndani ya msikiti, akiwa amevaa kanzu na kilema. Anajiandaa kuhutubu, mbele yake kuna mtu mwinginw ameketi akimsikiliza.

Wanawake wanacheza ngoma ya asili wakiwa wamevalia mavazi ya rangi na mitindo ya kitamaduni, sketi zenye rangi ya buluu na kofia vichwani.

Jahazi kadhaa zenye matanga meupe yaliyoinuliwa juu yanaelea majini kwenye bahari katika mazingira ya kuvutia sana ya pwani.

Shabiki wa soka aliyepo kwenye uwanja wa mpira katika mkutano mkubwa, amevaa kofia maandishi KDF, ambayo ina uwezekano kuwa jina la ushabiki wa nguvu.

Watu tisa, akiwemo jaji mkuu Martha Koome na gavana wa nairobi, Johnson Sakaja wamesimama wakiwa wameshikilia vyeti ili kupigwa picha.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kiislamu ambayo ni kanzu na kofia anaelekea kwenye msikiti unaoitwa masjid al swafa ambao ni wa zamani na kuta zake zimechakaa.

Sehemu ya nje ya jengo lililojengwa kwa mbao na paa la makuti likiwa katikati ya mazingira ya kijani kibichi na miti nyingi. Kuna uzio wa mbao uliochorwa rangi nyeupe na kibao cha kuongoza wageni kuelekea maeneo tofauti ya mkahawa.

Hekalu la kihindi lina muundo wa kuvutia wa usanifu wa Kihindi, likiwa na mnara mkubwa wa kisanaa, katikati ya juu ya paa ambao umechorwa michoro ya kidini.

Mandhari ya kuvutia ya pwani wakati wa machweo. Mahali penye utulivu mkubwa na uzuri wa asili. Kuna mchanga mweupe uliosafi na mawimbi madogo ya bahari yanayovuma kwa upole.

Sehemu ya fukwe ya bahari yenye mchanga mweupe, miti ya minazi na majengo ya hoteli yaliyojengwa kwa mawe ya asili. Kuna vibanda vya kupumzikia zilizona na paa za makuti na viti vya juu.

Jengo dogo la jadi lenye kuta nyeupe na paa la makuti, lililozungukwa na mimea ya kijani kibichi liko kwenye mandhari ya utulivu.

Kundi la vyombo vya musiki, vilivyopangwa ndani ya duka la vifaa, kuna ngoma za kitenge mbili za mbao upande wa kushoto na nyuma kuna kibodi cha piano na vifaa vingine.

Mandhari ya jiji la kisasa lenye majengo mengi la ghorofa likiwa limepigwa kutoka juu. Katika kiini cha picha kuna jengo refu sana lenye rangi nyingi ya manjano na buluu.

Nje ya msikiti wa MASJID AMANI BARISHEBA, mna magari mawili yaliyoegeshwa, watu wawili wanaotembea kwa miguu, kando, kuna duka lenye mlango uliyopakwa rangi nyekundu.

Jengo la rangi nyeupe yenye ukuta wa kipekee wa muundo wa duara kama madoido yaliyotolewa kwa plasta au udongo maalumu. Ni wa jadi unaopatikana maeneo ya pwani.

Ufukwe wa bahari, wenye mchanga mweupe. Bahari tulivu na mi mistari ya viti vya kupumzikia vilivyowekwa chini ya miavuli ya na nyasi ambavyo kwa kawaida, hupatikana kwenye fukwe za maeneo za utalii.

Sehemu ya mbele ya msikiti inayoonekana kuwa ni mihirabu. Sehemu maalum kwenye ukuta inaonyesha kibla, yaani mwelekeo wa kuswali. Mihirabu imetengenezwa na rangi ya samawati ukitengeneza muundo wa kisanaa wa Kiislamu ulio na kuvutia.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wanaimba na kucheza katika mazingira ya nje. Huku wengine wakipiga ngoma labda ni bustani au uwanja wa michezo.

Kundi la watu wamejaa nje ya msikiti uliyoandikwa masjid amani wakiwa katika shughuli ya mazishi. Katikati ya umati ,kuna jeneza jekundu lenye bendera la kislamu likibebwa na wanaume.

Eneo la pwani lenye maadhari ya kuvutia ambapo maji ya bahari ya blue yanagonga ufukwe wa mchanga. Ufuo una mwambao wa kijani kibichi upande wa juu ni miti au vichaka vinavyokua karibu na bahari.

Mchezo wa mipira ya miguu unaendelea uwanjani, ambapo wachezaji wa timu tofauti wamevaa sare tofauti. Moja ya kijani na nyingine ya rangi ya machungwa.

Mapango ya kale, yenye madhari ya asili ya miamba. Ndani kuna viti vya mawe, vilivyowekwa kama sehemu ya kukalia, ambavyo vinaashiria kuwa hili hutumika kwa shughuli za kijamii.

Kijana mmoja aliyevalia shati la samawati lililochorwa na rangi nyeupe mgongoni na kofia ya rangi ya samawati ilio na mstari mweusi anatembea ufukweni mwa bahari.

Lori ya mtu wa hudumu ya usafirishaji mizigo mizito linapakia kontena kubwa la chuma lenye rangi ya kahawia. Ikiwa imeinuliwa na mashine kubwa maalum.

Mwanamke amezama akiwa amevalia nguo ya mistari nyeupe na angani akiwa na viatu vya kuogelea rangi ya njano, anaelekea kwenye kobe mkubwa ambaye anatandika mabawa yake kwa bidii.

Tangazo hili ni la idara ya mahakama, Katika nchi ya Kenya. Linaloita wananchi wote. Waje wajiunge ili kujadili mambo ya mahakama.

Watu watatu wako katika mashua ya mbao iliyoko majini chini ya anga safi la buluu. Kunaonekana kuwa na hali tulivu sana. Kwenye mashua hii kunaonekana kuwa na bendera kadhaa.

Gari hili kubwa ni aina ya trela linalotumika kusafirisha mizigo mizito, au ni kubwa kwa umbali mrefu trela imebeba kontena ya mzigo wa bandarini

Hii ni mandahri ya kuvutia ya machweo ya jua baharini. Juu ya bahari hii kuna mashua ya mbao imesimama tulivu.

Elektroniki aina ya ma blender yametolewa kwenye mabosi na kuwekwa kwa maegesho ili wanunuzi wazione na wapaswe kuzinunua.

Container hii hutumiwa na wanabiashara sanasana au watu walioko kwenye nchi za nje ili kuleta mizigo kwa nchi tofauti kutumia njia ya maji.

Mabasi aina tofauti tofauti moja liitwalo Pioneer yameegeshwa katika kituo cha petroli kiitwacho Rubis. Huwa yanaenda pale ili kujazwa mafuta.